Picha ni tangazo kutoka kwa kampuni ya bima iitwayo Mayfair insurance. Tangazo hili linahimiza watu kuchukua bima ya ajali binafsi. Juu kushoto kuna nembo ya Mayfair insurance. Kwenye sehemu ya juu kulia picha ndani ya duara, kuna picha ya bistuli iliyo anguka chini na mtu akiwa karibu nayo akionyesha tukio la ajali.